Gari mbalimbali za kisasa zimepangwa ndani ya jumba la maonyesho lenye mwangaza wa kutosha kutokana na madirisha makubwa ya vioo. Sakafu ni safi na inaakisi mwanga wa magari ikionyesha usafi na hali ya kuvutia ya mazingira.

Soko lenye matunda mbali mbali yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri chini ya ardhi. Yakiwemo ni pamja na nyanya, maparachichi, machungwa, tikitimaji na mengine. Vikapu na vifaa vya biashara pia viko sokoni. Kuna watu waliovaa mavazi ya rangi tofauti wakiuza au kununua bidhaa.

Safu ya magari meupe, meusi na ya rangi ya kijivu, yamepakiwa kando ya barabara yenye lami. Nyuma yao kuna majengo marefu, baadhi yakiwa na duka ya mabiashara. Barabara ni pana na inaonesha mazingira ya jiji.

Mstari mrefu wa magari mapya yamepangwa kwenye uwanja au sehemu ya kuuza magari. Yakiwa yameegeshwa kwa mpangilio mzuri, yaking'aa. Yakionyesha kuwa yapo katika hali nzuri, rangi nyingi zikiwa nyeupe, fedha, na nyeusi. Nyuma yao kuna majengo marefu ya kifahari na miti ya kijani.

Mlango wa duka umefunguliwa kwa milango miwili ya chuma yenye rangi ya kijani kibichi, ikiwa na maandishi makubwa ya neno M-Pesa yaliyochorwa kwa herufi nyeupe. Juu yake kuna karatasi ndogo yenye namba ya simu na maelezo mengine madogo yaliyoandikwa kwa kalamu. Ndani yake kuna bidhaa mbalimbali zikiwemo chupa za plastiki na mfuko wenye rangi nyingi.

Gari la rangi ya manjano limeegeshwa katikati ya jumba la maonyesho lenye kuta za vioo vilivyozunguka pande zote. Muundo wake wa mbele unaonekana mkali na wa kisasa. Kuna taa ya duara inayotoa mwangaza laini wa rangi ya chungwa. Likifanya lionekane kama lipo kwenye jukwaa maalum.

Duka lina milango ya kijani kibichi, yenye maandiko ya M-Pesa kwa herufi kubwa za rangi nyeupe, likionyesha huduma ya kutuma na kupokea pesa. Mlangoni kuna vifaa vya plastiki na sanduku za mbao na pia friji la kioo, linaloonyesha vyakula na vinywaji.

Kwenye bango juu kuna maandiko destiny dairies na picha ya ng'ombe. Kundi la watu linatumia milk ATM wanatumia mashine inayoweza kutoa maziwa kwa wateja kwa njia ya kipekee. Kando ya duka kuna mapipa yaliyojaa na milango ya rangi ya buluu.

Gari jeupe la ukubwa wa wastani limeegeshwa karibu kabisa na Subaru ya rangi nyeusi ambayo ina magurudumu yenye muundo wa kisasa. Madirisha yake yote yamefungwa na yamewekwa ueusi kuzuia mwanga. Mbele yake kuna mwanamke aliyevaa blausi yenye mistari myeusi na myeupe.

Sarafu mbalimbali za fedha zimetawanywa kwenye uso zikionyesha za ishirini zilizochanganyika na nyingine. Zina rangi ya dhahabu na fedha na baadhi zimeekwa juu ya nyingine. Zote ziko katika hali ya kuchanganyika zikionyesha mikusanyiko ya fedha.

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya, ina rangi ya kahawa na dhahabu, ikiwa na maandishi ya banki kuu ya Kenya pamoja na nambari ya siri upande wa juu. Katikati kuna mchoro wa mwanaume aliyevaa nguo za jadi, huku nyuma yake kukiwa na majengo ya kisiasa ya jiji. Chini yake yameandikwa maneno shilingi elfu moja.

Soko kubwa linalofanyika kwenye jengo lenye paa limejaa watu wengi ambao wamevaa mavazi ya baridi na kofia. Wanashughulika na biashara za bidhaa mbalimbali kama vile mboga, matunda na bidhaa za nafaka. Wengi wanakaa chini kwenye vifunganisho vikubwa vya bidhaa na wengine wanatembea wakifanya manunuzi.

Noti za pesa za Kenya ambazo kila moja ina dhamani ya shilingi elfu moja zimewekwa kwa mpangilio wa kuvutia. Zimefungwa kidogo na zinaonekana kuletwa kwa umakini zikiwa na nembo ya taifa la Kenya na picha ya Jomo Kenyatta. Zimepangwa kwa umaridadi zikionyesha makali na rangi zake.

Vikapu vidogo vilivyofanywa kwa mikono vimewekwa kwenye ardhi. Vimejaa rangi mbalimbali kama vile nyekundu, waridi, blue na manjano. Kila kimoja kinashikilia muundo wake wa kipekee na baadhi yao vimepambwa na mistari ya rangi tofauti.

Meza ya soko imejaa rundo la mboga safi zenye rangi mbalimbali. Kuanzia pilipili hoho za kijani, njano na nyekundu zilizopangwa kwa ustadi upande wa mbele. Kuna nyanya zilizokomaa, karoti, tomoko, kitunguu saumu, matango mabichi na ndimu.

Duka liko upande wa barabara na mlango wake una maandishi ya rangi ya kijani. Mbele yake, mtoto mmoja wa kiume amekalia kiti kidogo cha mbao akiwa ameweka mikono kichwani na anaonekana kuchoka. Kando yake kuna viatu viwili vilivyowachwa chini.

Mfululizo wa magari yaliyoegeshwa katika mstari, yana rangi tofauti lakini yanaonekana kuwa ya rangi ya kijivu, bluu na meupe. Muonekano huu unalenga zaidi mbele ya magari na unaonyesha sehemu ya taa na grili zao.

Viatu zilizozunguka kwa rangi na michoro ya kipekee imepandwa kwenye kuta. Mtu mmoja aliyevaa nguo ya kijivu na suruaki za bluu anaji shughulisha na bidhaa hizo akichunguza na kupanga. Sandali hizi zimepambwa kwa vipambo vya rangi ya dhahabu, nyekundu, kijani, na rangi nyingine.

Matunda mawili aina ya maboga ambapo ya kijani yenye madoadoa ya rangi ya njano yanaonekana juu na yale meupe yanayovutia yanapatikana chini yote yamepangwa kwenye meza na yanaonekana ni mazuri na tayari kwa kuuza au kutumika katika kupika.